Mwanamke mmoja ameketi, mdomoni amevalia barakoa ya rangi ya samati, kando yake kuna mtu ambaye amebeba sindano mkononi akitaka kumdunga , nyuma yao kuna watu wawili ambao wameketi chini.

Watu wawili wako kwenye chumba .Mmoja wa kike na mwingine wa kiume, wamepiga magoti kwenye mkeka wa rangi tofauti, wa kike amevalia aproni ya rangi nyeupe. Kando yao kuna kiti cha gurudumu chenye rangi nyeusi.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa aproni ya rangi ya njano na kofia ya rangi nyeupe amebeba sindano kwa mkono mmoja na mwingine amebeba dawa. Pia kando yake kuna mwanamke ambaye ameketi na amebeba mtoto mkononi.

Bango linamaandishi inayosoma daktari mjuba, tiba ya magonjwa, nguvu za kiume , mishipa ya ngiri, kaswende, kisonono, na mingeneo. Mbele ya hilo bango kuna machupa aina tofauti. Pia kuna baiskeli ambayo imeegeshwa kando ya hizo chupa.

Mwanamke mmoja ambaye anavaa barakoa ameinama akiosha mkono kwa tangi ya rangi nyeusi. Kando yake kuna mtoto ambaye amesimama akimtazama, pia kuna maduka ya mabati, pia kuna mayai

Mtu mmoja ambaye amevaa nguo ya samawati amejilaza kwenye kiti huku amepanua mdomo. Kando yake pia kuna mtu ambaye amesimama na amevaa nguo ya samawati, na mkononi ameshikilia kijiko na tembe.

Chumba kubwa kina watu wengi. Wengine ni wauguzi na wengine ni wagonjwa. Muuguzi mmoja amesimama huku ameshikilia sindano. Kuna mgonjwa wa jinsia ya kike ambaye ameketi. Anadungwa sindano kwenye mkono.

Muuguzi ambaye amevaa aproni ya rangi nyeupe ameshika sindano mkononi. Pia kuna mtu wa jinsia ya kike ambaye anatazama huku anataka kudungwa sindano.

Madaktari watatu wako katika chumba, wote wamevaa barakoa na sare ya rangi ya samawati, wanamhudumia mgonjwa ambaye amelala kwenye kitanda cha wagonjwa.

Kwenye shamba kubwa kuna mimea aina tofauti, kuna yale ambayo ni madogo na kuna yale ambayo yamemea yakawa marefu, kuna mtu mmoja ambaye amesimama, mgongoni amebeba mtungi mdogo ambao anatumia kunyunyuzia hayo mimea maji.

Vitambaa vya rangi nyeusi na nyekundu vimetandikwa chini. Juu yao imewekwa pembe, kikombe, mshumaa na chupa ndogo na vitu vingine. Kando yake kuna mayai, nazi na vitu vingine.

Muuguzi mmoja na mwanaume mmoja wako katika chumba. Mwanaume huyu ameketi chini huku anadungwa sindano na muuguzi. Mwanaume pia amevaa barakoa. Nyuma yao kuna friji ya rangi nyeupe.

Watu wa jinsia ya kike na kiume wako katika chumba cha wagonjwa, mmoja wao akiwa amevaa mavazi ya shanga shingoni na amejifunga leso. Mwingine pia amelala katika kitanda cha wagonjwa na ameshika mtoto huku amemfunika.

Wauguzi wawili wako katika chumba , mmoja ambaye ameketi ni wa kiume na ambaye amesimama ni wa kike. Aliyeketi ameshikilia mgonjwa na aliyesimama anamhudumia mgonjwa.

Kwenye chumba kuna vitanda, pia kuna madaktari ambao wamevalia barakoa na kofia ya rangi ya samawati. Mikononi mwao wamebeba vifaa vingi vya hospitali.

Watu wawili wanatembea kwenye maji mengi. Kando na hizo maji kuna manyumba ya nyasi na mengine ni ya mabati.

Kwenye chumba kuna wanawake wengine wameketi na wengine wamesimama. Mmoja wao anampa mtoto mmoja dawa kwenye mdomo. Mwingine amebeba mtoto mchanga mkononi.

Watu wawili na wauguzi wako katika chumba . Watu wawili hawa wameketi kwenye viti. Nyuma yao kuna kibango ambayo ina mapicha na maandishi. Muuguzi mmoja anamdunga mtu mmoja sindano kwenye mkono wake.

Bango nyeupe lenye maandishi mekundu limefungwa katikati ya miti miwili. Mzee mwenye umri wa mwakamo amesimama karibu na hilo bango akilitazama.

Daktari anamtayarisha mgonjwa kuingia kwenye mashine ya kupoiga picha. Daktari amevaa nguo ya rangi ya kijani. Nyuma yake kuna kabati ambalo limebeba vifaa vya hospitali.

Kuna aina mingi ya dawa, kuna ya tembe na pia kuna zenye ziko kwenye plastiki, tembe ya kwanza ni ya rangi ya kijani, nyingine pia ni ya rangi ya kahawia ya tatu ni ya rangi ya machanganyiko ya rangi ya samawati na nyeupe, nyekundu.

Kuna wanawake wawili katika kidimbwi cha maji. Mmoja amesimama ndani ya hicho kidimbwi, akiwa ameshikilia kifaa cha kuteka nayo maji. Mwingine ako karibu na hicho kidimbwi huku ameinama na vibuyu mkononi.

Watu watatu wamesimama. Wawili ni wa jinsia ya kike na mmoja ni wa kiume. Wa kiume amevaa sare za polisi na amevaa barakoa. Wawili hao wa kike wameosha mkono na wamevaa barakoa ya rangi tofauti.

Kuna malori mawili ambayo yameanguka kwenye barabara. Moja inawaka moto na nyingine imeandikwa hatari petroli. Pia kuna watu ambao wamekusanyika wanatazama.

Kuna watu wawili, mmoja ni muuguzi na mwingine ameketi kwenye kiti. Muuguzi anamdunga mwenye ameketi kwa kiti sindano. Wote wako na barakoa. Muuguzi pia ameinama.

Kuna wanawake wawili katika chumba moja ameketi huku ameshikilia chupa mkononi na mwengine amesimama ameshikilia suruali ya wanawake mkononi akitabasamu. Nyuma yao kuna ubao wa rangi ya nyeusi.

Kuna wahudumu wa afya ambao wamevaa manguo ya rangi ya samawati mmoja wao akishikilia sindano wakitaka kumdunga mtoto. Mtoto huyo amebebwa na mama yake na mama yake anamtazama.

Kuna umati wa watu katika jengo lililoporomoka. Wengi wao wakiwa juu ya hilo jengo na wengine wako chini ya hilo jengo. Wamevaa aproni na kofia . Wengine pia wamekaa na wakitafuta watu waliozibwa na jengo hilo.

Daktari anaonekana akidunga mgojwa sindano, mgonjwa huyo anaonekana mwenye jinsia ya kiume. Wagonjwa wengine pia wamesimama katika foleni, wengi wao wakiwa wenye jinsia ya kike.

Daktari amesimama na amebeba kifaa chekundu. Kifaa hicho anamwonyesha mtoto ambaye ameketi na amebebwa na mama yake. Mama yake pia ameketi kwenye kiti cha wagonjwa.

Muuguzi ambaye amevaa koti ya rangi nyeupe na barakoa ya rangi ya samawati, anamdunga mtoto mchanga sindano huku ameshikiliwa na mwanamke mmoja. Kando yake pia kuna watu wengi ambao wameketi na wengine wamesimama.

Mwanamke mmoja yuko katika chumba. Kichwa chake amevaa kofia ya rangi ya samawati. Pia, ameweka barakoa kwenye kidevu chake. Mkononi amembeba mtoto. Anamtazama huku akitabasamu.

Muuguzi mmoja ambaye amesimama amevaa barakoa mdomoni, pia ameshika sindano mkononi anamdunga mwanamume mmoja ambaye ameketi.

Kuna watu wawili katika chumba, mmoja amejilaza kwenye kitanda cha wagonjwa na mwingine amesimama anamshika mguu mwenye amelala.

Machupa madogo manne ni ya tembe. Mbele yao kuna vifuniko ambazo ndani yao yamewekwa matembe, madogo kila aina.

Mama mjamzito amelala chini amefunga leso huku akiguzwa tumbo na mkunga wake. Mkunga huyo amevaa nguo ya rangi ya samawati na pia amefunga kitambaa. Wanawake wengine pia wameketi wakimtazama mkunga huyo akimguza mama tumbo.

Kuna wauguzi wawili ambao wameketi na mgonjwa mmoja amelala . Muuguzi wa kwanza anamtazama mgonjwa kwenye meno. Wauguzi wote wamevaa barakoa na mwingine amevaa miwani.

Watu wawili wa jinsia ya kike wameketi katika jumba iliyotengenezwa na chandarua. Pia kuna meza ambayo ina makaratasi nyeupe. Mmoja wao amebeba mtoto mkononi na mwingine ameshikilia kalamu mkononi.

Mgonjwa ameketi akidungwa sindano na daktari. Mgonjwa amevaa barakoa ya samawati. Daktari naye amevaa saa nyeusi.

Daktari anamhudumia mtoto, daktari amevaa koti ya rangi nyeupe, pia amevaa kitambaa kwenye kichwa. Mtoto ambaye anahudumiwa analia huku mamake amemshika. Mamake pia yeye amefunga kitambaa kwenye kichwa.

Muuguzi na mgonjwa wako katika chumba. Muuguzi amevalia barakoa na kofia ya rangi ya samawati. Mgonjwa naye amelala katika kitanda cha wagonjwa.

Kuna wauguzi wengi, mmoja wao akiwa ameshika sindano mkononi akitaka kumdunga mtoto ambaye ameshikwa na mwanamke mmoja.

Kuna wanawake wawili katika chumba, mmoja ameketi na amebeba chupa ndogo mkononi. Mwingine amesimama ameshikilia suruali ya wanawake mkononi huku akitabasamu. Nyuma yao kuna ubao wa rangi ya nyeusi.

Muuguzi amesimama na mgonjwa amelala. Muuguzi anavifaa ambazo anatumia kumtazama mgonjwa kwenye meno. Muuguzi amevaa barakoa ya rangi ya samawati na gloves ya rangi pia ya samawati.

Kuna watu wawili katika chumba. Moja ni mwanamke na mwingine ni mwanamume, mwanamke ameketi huku akitazama kwenye kifaa cha kuangalilia jicho huku mwanamume akimtazama.

Wauguzi wawili na mgonjwa mmoja wako katika chumba. Mgonjwa amelala kwenye kitanda cha wagonjwa. Muuguzi mmoja anamtazama meno mgonjwa na mwengine ameshikilia tochi akimulika kwenye meno.

Wanawake wamebeba mitungi vichwani, shingoni wameweka mashanga mingi huku wamefunga leso ya rangi tofauti mwilini.